Hapo ni mafuriko ambayo yameingia katika majumba haya, ambapo watu wamekosa pahali pa kuenda, maji yamejaa kila pahali na yametapakaa kila mahali, naiona matawi ya ndizi, na mti mmoja.